Watu watatu wanaonekana, wawili wakiwa walemavu na yule mmoja ambaye ako katikati si mlemavu, amevalia kinyasa yake nyeusi na nyeupe na tishati ikiwa nyekundu na nyeupe, wanaonekana kuwa kwenye kiwanja ya mchezo.

Vitabu vinaonekana vikiwa vimepangwa pamoja kwenye meza na ni vya shule vya wanafunzi kusoma. Kando ya meza kuna faili fulani ambayo inaonekana na mouse ambayo inatumika kwa kompyuta pia inaonekana. Chini ya meza kuna kebol fulani.

Mtu moja anaonekana akifanya mazoezini kwenye kiwanja za mchezo. Kamevalia tishati yake yenye rangi ya nyeusi, kiatu yake ikiwa yenye rangi ya kijani kibichi na kinyasa, pale chini kuna maneno kama vile Samson Ojuka nationality kenyan na maneno mengineyo.

Watu wanaonekana wakitembea kila mmoja akiwa amevalia nguo yake nyekundu. Kuna wale wa kike na wale wa kiume. Wa kiume wanaonekana kuwa wamevalia kofia nyeusi na wa kike hawajavalia. Kuna wale ambao wanasukumwa kwenye viti za ulemavu.

Mtu mmoja, ambaye ameketi chini. Anaonekana kuwa mlemavu. Amevalia sweta yake yenye rangi nyekundu huku uso wake unaonyesha kuwa ana furaha. Kwenye mkono wake wa kushoto , amevalia saa yake na chini kuna maneno ambayo yameandikwa kama vile, Asiya Sululu Muhamed. Nationality , Kenya na maneno mengine.

Mtu ambaye anacheza mpira anaonekana kuwa mlemavu. Amevalia kinyasa yake yenye rangi nyekundu, socks ikiwa nyekundu na nyeupe, na viatu yake ikiwa nyeusi. Anakimbia huku maandishi ambayo yameandikwa kwenye t-shirt yake imeandikwa Kenya. Anaonekana kuwa ako kwenye stadium .

Posta limewekwa kwenye lango hili na linadhibitisha wazi kuwa wanafunzi wanasomea katika jengo hili, na limeandikwa No Exit for Students. No Exit inamaanisha kuwa wanafunzi wasipite katika lango hili wakati wowote.

Watoto wako kiwanjani wakicheza wengine wakikimbia, huku wengine wakiwa wameketi. Wale wawili ambao wanakimbia, mmoja amevalia tishati yake yenye rangi ya samawati. Kando kuna kiti ambazo ni za plastiki. Moja ni yenye rangi ya samawati. Kwa umbali pia kuna watu ambao wametulia huko.

Jumba linaonekana. Na mbele ya mlango kuna ndoo nyekundu ambalo limesimamishwa pale. Na kuna maua yenye rangi ya manjano na mengine yenye rangi ya kijani. Na kuna chuma ndefu ambalo linaonekana kuonyesha kuwa kuna bendera pale.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wanariadha. Kuna mmoja ambaye amejifunika uso amelala chini mwingine akiwa amechuchumaa. Yule ambaye amechuchumaa anaonekana akimtia nguvu mwenzie. Mandhari haya yanaonekana yakiwa ya kukimbia.

Viti za plastiki nyeupe vinaonekana vikiwa vimesimamishwa kando ya meza, na juu ya meza kuna tarakilishi ambazo zinaonekana na kando ya meza kuna file ambao umewekwa pale juu kwa fridge .

Watu wawili wamo mazoezini wakiwa wamevalia glavu. Mmoja ambaye amesimama amevalia glavu yake yenye rangi ya samawati. Yule ambaye ameketi chini anaonekana kua ni mlemavu kidogo, anafanya mazoezi.

Tanki nyeusi la maji linaonekana na mbele ya tanki hilo kuna chuma nyeupe ambalo limesimama kuonyesha kuwa hii ni bendera. Kando ya chuma hilo kuna maua yenye rangi ya kijani kibichi na rangi ya manjano. Kwa umbali kuna miti ambayo inaonekana pia.

Watu wamesimama , wengine wakiwa walemavu na wengine wakiwa sawa. Walemavu wamesimamishwa mbele. Chini kuna mipira mbili na nyuma yao kuna neti ambao unaonekana, kwa umbali kuna nyumba ambayo ishajengwa inaonekana, na miti yenye rangi ya kijani pia inaonekana.